Muuguzi aliyevaa shati nyeupe na miwani inayoning'inia singoni, anamhudumia msichana mdogo kwa kumdunga sindano ya chanjo. Msichana huyu ameinama kuashiria uoga wa kudungwa sindano. Watu wengine wako kwenye laini ya kupokea dawa hiyo pia.

Mvua kubwa ilinyesha na kusababisha mmomonyoko wa udongo ulioharibu sehemu ya barabara ya usafiri. Usafiri wa magari ulisitishwa ili kupunguza chanzo cha ajali. Wanakijiji wamelazimika kutembea huku wengine wamepigwa na butwaa huku wakichukua picha kwa simu zao za kisasa.

Mwanamume amevaa koti la maabara ambalo limetundikwa kitambulisho cha jina lake mkono wa kulia ili kumtambulisha kama muuguzi. Anafanya marekebisho kwa mashine ya kupumulia ili kuhakikisha inafanya kazi ipasavyo katika kusawazisha kiwango cha oksijeni .

Daktari wa meno amevaa barakoa, glavu na miwani na anatumia kichokonoo cha meno kukagua meno ya mwanamke aliyefungua kinywa chake wazi huku akiwa amelazwa chini. Ukaguzi wa meno husaidia kutibu meno yaliyooza au yanayouma na vilevile kusafisha meno ili kuondoa rangi ya uchafu.

Hiki ni kituo cha watoto wachanga kwenye hospitali, waliozaliwa na uzani chini ya kilo tatu. Katika kituo hiki, watoto watapokea matibabu hadi uzani wao utakapoongezeka na uzidi kilo tatu. Ndipo watakapowachiliwa kwenda nyumbani na wazazi wao.

Mwanasayansi makini, amevaa barakoa, glavu na koti la maabara. Yuko kwenye mchakato wa kutengeneza chanjo ya ugonjwa wa malaria unaosababishwa na mbu. Ili kuhakikisha usalama na ufanisi wa dawa hiyo, anaiunda nyuma ya mlango wa vioo ili kuzuia uchafuzi wa virusi.

Ajali ya barabarani ilitokea kati ya basi na lori la kusafirisha mafuta ya petroli. Inasemekana dereva wa lori alikuwa na mwendo kasi sana na hivyo akashindwa kuhimili gari lake. Abiria wengi waliokuwa kwenye basi walipoteza maisha yao na baadhi yao kujeruhiwa vibaya. Wasamaria wema waliwapeleka hospitalini na walioaga dunia walifikishwa makafani.

Taulo za sodo hutumiwa na wanawake na watoto wa kike kila wanapopokea hedhi mara moja kwa mwezi kwa muda wa siku tano. Wanatumia taulo hizi ili kuzuia maambukizi kwa kunyonya damu ya hedhi, hivyo kuwasaidia kubaki nadhifu saa zote kwa kubadilisha benti zile kila masaa nane.

Jumba lililojengwa bila kufuata sheria za ujenzi limeporomoka na kuhatarisha maisha na afya ya wapangaji. Askari wamefika kuhakikisha usalama wa walioathiriwa na kufukuliwa kwa waliozikwa chini ya jumba hilo ili wafikishwe kwenye vyumba vya matibabu.

Chanjo hii ya rubela, matumbwitumbwi na surua, hupeanwa kwa njia ya sindano kwenye mishipa ya mkono wa juu, ili kuupa mwili nguvu ya kujikinga na maambukizi ya magonjwa haya na pia kuzuia maambukizi. Huhakikisha watoto hukua wakiwa wazima na wenye afya.

Mvua kubwa ilisababisha mafuriko. Binadamu pamoja na wanyama wamelazimika kukimbilia usalama kwenye maeneo yaliyo juu. Kwa vile maji haya yanaweza kuathiri afya yao kwa kusababisha pneumonia au pia kuwasomba pamoja na familia zao. Mwanaume aliye vaa vesti nyeupe anaonekana akiwahimiza wenzake wamfuate ili waondoke pamoja.

Mlinzi amevaa sare nyeusi na barakoa ya samawati na anaosha mikono yake kwenye maji yanayotiririka, kutoka kwenye mtungi huku akitumia sabuni ya maji. Tabia hizi mzuri huzuia uambukizi wa virusi kwenye hewa na vilevile kupitia mikono, kutokana na salamu au kuguza vyombo vyenye bakteria.

Mwanadada aliyevaa sweta ya waridi amempakata mtoto mchanga mikononi mwenye nywele nyingi nyeusi kichwani. Nesi aliyevaa miwani anampa chanjo ya polio kwa njia ya mdomo. Muuguzi huyo amevaa jozi inayovutia sana iliyo na rangi nyeupe yenye mifuko nyekundu.

Daktari Galazinga anatangaza huduma zake kupitia posta kama mganga wa kienyeji, mwenye nguvu na anayetoa huduma za kuvutia wapenzi. Kama vile kupeana love spells , na love charms anawalenga watu walio katika hali dhaifu ya hisia.

Daktari wa tiba ya mazoezi na mzazi wanamsaidia msichana mchanga kufanya mazoezi ya miguu ya kutembea. Mtoto huyu alizaliwa na ulemavu wa miguu kwa kukosa virutubisho vya kalsiamu na hivyo kusababisha viungo vyake kuwa legevu. Wote wanatabasamu kwa kuwa hali hii inaimarika.

Chanjo hii hupewa watoto wakiwa wachanga kati ya miezi tisa hadi mwaka mmoja na nusu. Na hutolea kwa njia ya sindano kwenye mkono wa juu. Huzuia mambikizi ya ugonjwa wa surua, rubela na matumbwitumbwi na hupatikana sana katika zahanati na kliniki zote nchini.

Wauguzi wako kwenye kliniki ya wazi. Wamevaa reflector za njano na barakoa midomoni. Mama amempakata mwanawe mikononi huku akipewa chanjo ya mdomoni na muuguzi mmoja. Mwingine anampiga picha kwa simu yake ya kisasa huku wengine wakiwa wanatazama.

Virutubisho hivi ni aina ya vitamini vinavyohitajika mwilini, husaidia ukuzi wa meno na mifupa imara kwa kuongeza calcium kwenye mwili. Kuna aina tofauti ya vitamini hivi, na ivyo dawa hizi humezwa kulingana na mahitaji binafsi ya mtu.